Watu wawili wanaonekana wakiwa wametabasamu kwa furaha. Mwanaume na mtoto wa kiume , wote wenye asili ya rangi nyeusi. Kompyuta ya mkono imewekwa mezani mbele ya mvulana ikionyesha kuwa wako katika mazingira ya kujifunza. Mwanaume amevaa shati jeupe safi huku mvulana akiwa anapendeza kwa shati ya rangi ya machungwa.

Wanaume watano wameketi pamoja wakijadiliana kwa utulivu. Kila mmoja akiwa na kompyuta yake ya mkononi mbele yake. Mazugumzo yao yanaonekana kuwa ya kikazi au kielimu. Mmoja wao amevaa spika za masikio na anatazama kompyuta yake kwa umakini mkubwa akiashiria kuwa anazingatia jambo maalum au anashiriki mkutano wa mtandaoni.

Watu wawili wanaonekana. Mwanamke na mtoto mchanga wote wenye asili ya rangi nyeupe. Mwanamke anamsaidia mtoto kusoma kwa upole na umakini mkubwa akionyesha uangalifu na upendo. Vitabu vimeekwa juu ya meza wanao itumia na mazingira yote yanaonekana kuwa tulivu sana yakifaa kwa kujifunza kwa amani.

Msichana mwenye asili ya rangi nyeupe ameketi kwa utulivu, akiwa ameshikilia kitabu na kalamu mikononi mwake, huku akiandika kwa makini. Macho yake yametazama kompyuta ya mkono iliyo mbele yake, akionekana kushughulika na kazi au masomo. Kichwani amevaa spika ya masikio, ikiashiria kuwa anaskiza kitu muhimu akiwa katika mazingira tulivu ya kujifunza.

Wanafunzi wachanga wamevalia sare maridadi za rangi ya kijivu na samawati wakiwa ndani ya darasa lenye mandhari ya utulivu. Kwa nyuso zenye furaha na bashasha mpana. Wanaonekana wakitumia kompyuta kwa ari na umakini.

Watu wanaonekana wakitumia kompyuta huku mmoja akiwa kwa mbali kidogo. Kati ya hawa watatu walio karibu, mwanadada amekaa katikati yao, huku akionekana ndiye anawaonyesha jambo muhimu, ama akieleza kitu ambacho kimewavutia wenzake.

Mwanamke mweupe ameketi akiangalia computer mkononi . Skrini kubwa mbele yake inaonyesha sura kadhaa, ikiashiria mkutano wa video. Pembeni kuna vitabu. Anaonekana kuwa makini akiendelea na masomo yake kwa njia ya mtandao.

Msichana anaonekana akisoma kwa kutumia kompyuta huku akinakili kile anachosikia. Mfumo huu unamwezesha kuona na kuelewa kile anachofundishwa na mwalimu wake pamoja na vitendo anavyofanya.

Wasichana wawili wa asili ya rangi nyeupe wanaonekana wakitabasamu kwa furaha wamevaa mavazi yanayofanana, huenda ikawa ni sare au nguo za kikundi fulani. Wameketi pamoja huku mbele yao kukiwa na kompyuta ya mkononi.

Mwanaume mmoja mwenye umri wa kati anaonekana akiwa katika mawasiliano ya mwanamume mwingine kwa njia ya video kwenye kompyuta lake. Kichwani mwake amevalia spika za masikio ili kumrahisishia kusikiza kile ambacho mwanaume huyo mwingine anasema.

Kuna msichana mwenye asili ya rangi nyeupe amevalia sweta ya rangi nyeusi, Ameketi huku akiwa anaonekana kuwa makini akitazama kompyuta yake. Amevalia miwani kuonyesha ana changamoto ya macho.

Kuna mwanaume mmoja mwenye asili ya rangi nyeupe ambaye anaonekana ako katika hali ya kujitayarisha labda kwenda kazini. Huku akiwa anatazama simu yake ya mkono ambayo ameiweka juu ya meza.

Mwanamke mwenye asili ya rangi nyeupe, anaonekana kutumia simu yake na kompyuta yake ya mkono kufanya kazi au kusoma huku akinakili. Amevaa sare maalumu za hospitali, kumaanisha yeye ni mhudumu wa afya.

Kompyuta ya mkononi imewekwa juu ya meza ikionyesha sura za watu tofauti walioko katika mawasiliano kwa kutumia mbinu ya kisasa ya mazungumzo kwa njia ya video. Kila uso unaonekana kwenye sehemu yake ya skrini ishara kuwa ni mkutano wa mtandaoni unaondelea.

Mwanamke mwenye asili ya rangi nyeupe aliyeketi. Anaonekana kuwa mtulivu na makini huku akinakili mambo ambao anayaona akitumia kompyuta yake ya mkono ambayo ameiweka kwa meza.

Wanafunzi wachanga wa kiume na wa kike wamekaa kwa nidhamu darasan, Wakiwa wamevalia sare safi zenye mchanganyiko wa rangi nyeupe na samawati. Kila mmoja ametulia kwenye nafasi yake. Macho yao yote yakiwa yameelekezwa kwenye kompyuta ya mkononi ilio mbele yao.

Kuna mwanaume mmoja ambaye anaonekana akiwa katika mawasiliano kwa kutumia mbinu ya kisasa ya video kwenye kompyuta yake ya mkono. Amevalia spika za masikio kumsaidia kusikia na kuelewa kile wanachonena huku akinakiri chini.

Kuna mwanamume mmoja na wanawake wawili ambao wanaonekana kuwa na furaha na kutabasamu sana huku mwanaume akiwa ameshikilia simu ya mkono na wakiwa wameweka Kompyuta ya mkono juu ya meza. Chumba walimu kinaonekana kuwa na mwangaza mwingi kutokana na madirisha makubwa makubwa.

Mwanamke mmoja ameketi na wasichana wawili wachanga wote watatu wakieleza macho yao kwa umakini kwenye kompyuta mpakato aliyoishikilia msichana aliyekaa katikati yao. Nyuso zao zinaangaza kwa furaha na mshangao ishara kwamba wameona au kujifunza jambo jipya na la kusimumua.

Msichana mdogo aliyevalia sweta ya rangi ya waridi anaonekana kuwa na umakini mno huku akiandika kwenye kitabu chake. Ameweka kompyuta mbele yake kumsaidia katika shughuli ya kusoma.

Kuna watoto wasichana ambao wanaonekana wamekaa huku wakitumia kompyuta za mikononi zilizo mbele zao. Muundo na mpangilio wa sehemu hii unadhihirisha kuwa ni jumba cha kufunzia kompyuta.

Kuna kompyuta ya mkononi ambayo inaonekana kuwekwa juu ya meza, huku skrini yake ikiwa na sura tofauti tofauti; kudhihirisha mbinu ya mawasiliano kwa njia ya video. Kando kidogo kuna kikombe na kitabu kilicho na kalamu juu yake.

Wasichana wawili wanaonekana wakitumia teknolojia ya kisasa kama vile kompyuta kusoma ambaye inaonekana kuwa inawawezesha kusoma kutoka mahali popote walipo. Vifaa vya kisasa kama hizi zinachangia sana katika kuboresha upatikanaji wa elimu na taarifa kwa kila mtu bila vizuizi vya mazingira.

Mtoto amefurahishwa na jambo ambalo amelitazama kwa kompyuta yake. Wazazi wake nyuma yake, wanaonekana kufarahishwa na mtoto wao huku wakimtazama kwa upendo na furaha.

Mwanamume mwenye asili ya rangi nyeupe amevalia shati la samawati. Ameketi mbele ya kompyuta mkononi akitumia teknolojia ya mawasiliano ya video. Kwenye skrini kuna ishara ya mawasiliano ya moja kwa moja. Akionekana kushiriki mkutano au mazungumzo ya kitaalamu. Yuko katika mazingira tulivu yenye mwangaza mzuri.

Kuna wanaume wawili na wanawake wawili, ambao wanaonekana wanatabasamu na kutazama kwa makini, kompyuta ya mkono iliyo juu ya meza. Mwanaume mmoja anaonekana amesimama huku wengine wakiwa wamekaa. Mwanamke mmoja anaonekana ananakili yale ambayo wanayaona.

Kuna mtoto msichana ambaye anaonekana kuwa katika mawasiliano kwa kutumia mbinu ya video kwenye kompyuta yake ya mkono ambao ameieka mbele yake. Amevaa shati la rangi ya waridi uku akionekana kutazama kwa makini.

Wanaume watano wanaonekana wanacheza mpira wa soka. Wawili kati yao wamevaa sare nyeusi huku wawili wakiwa wamevaa sare nyeupe. Referee amevaa sare ya mchanganyiko wenye rangi ya njano na nyeusi.

Vitanda vya gorofa vilivyotengenezwa kwa mbao, vinaonekana vikiwa vimepgwa kwa mpangilio wa msatari mmoja, katika chumba kikubwa au bweni. Kila kitanda kina sehemu ya juu na ya chini, huku masanduku ya vitabu yakiwa yamewekwa juu ya vitanda hivyo kwa uangalifu. Magodoro yamekunjwa na kuwekwa kwa unadhifu juu ya vitanda, ikiashiria huenda wanafunzi wako likizoni.

Vitanda vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma na kupakwa rangi nyeusi vimepangwa kwa mstari uliyonyooka. Kila kimoja kikiwa na godoro liliotandikwa vizuri kwa shuka za kijani kibichi. Mandhari inaoonyehsa kuwa hapa ni bweni la wanafunzi likiwa safi, nadhifu na lenye mpangilio unaovutia.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa katika mchezo wa raga huku mmoja akiwa ameshikilia mpira na mwingine akijaribu kumnyanga'anya. Pembeni kuwa watu ambao wanaonekana wakitazama mchezo huu.

Kuna vitanda vya gorofa vya chuma ambavyo vimepakwa rangi nyeusi, vikiwa vimepangwa kwa laini zilizonyooka mbili. Magodoro yametandikwa kwa shuka zenye rangi ya kijani kibichi na nyekundu. Sehemu hii ni safi na nadhifu, ikionyesha kuwa ni bweni la wanafunzi.

Kuna watu wanne ambao wanaonekana huku mwanamke mmoja akionekana akitabasamu akiangalia kitabu kimoja. Vitabu vimepangwa kwa njia maalum kwenye rafu za mbao ikiashiria eneo hili ni maktaba.

Kuna kabati mbili na kitanda cha ghorofa ambacho kinaoneka kikiwa na godoro ndani ya chumba chenye rangi nyeupe na madirisha makubwa ya kuleta mwagaza mwingi ndani.

Basi ya rangi ya manjano ya shule ya upili ya wasichana ya Kamacharia, inaonekana ikiwa na wanafunzi ndani wakitazama kupitia madirisha. Nje ya basi kuna mwanadada amesimama akiwa amevalia mavazi ya kijani huenda ni mwalimu au muhudumu wa shule.

Kuna kabati ya rangi ya hudhurungi na kitanda cha chuma cha ghorofa chenye magodoro mawili yenye rangi ya samawati na nyekundu. Dirisha limefunguliwa kuleta mwangaza ndani ya chumba hiki.

Kuna vitanda vya chuma vya ghorofa ambavyo vinaonekana vimepangwa kwenye laini moja kwa moja huku vikiwa na masanduku ya vitabu ambayo yameekelewa juu yake. Sehemu hii inaonekana kuwa ni chumba cha malazi ya wanafunzi.

Kuna vitanda ambavyo vimetengenezwa na chuma vya ghorofa zenye magodoro yanayofanana vinaonekana. Dirisha la chumba hili linaonekana kufunguliwa ili kuleta mwangaza ndani ya chumba hili.

Kuna watu watatu ambao wanaonekana. Mwanaume mmoja na wanawake wawili. Huku wakionekana wakitazama kwa umakini, wakiwa na kompyuta zao za mkono mbele zao. Kuna kibango ambacho kina maandishi yanayosomeka, tech camp , kilichowepa, umbeni mwao.

Kuna watoto wachanga wa shule wavulana kwa wasichana ambayo wanaonekana wameketi kwa viti vya plastiki wakitumia kompyuta ambazo ziko mbele zao, mpangilio maalum wa kompyuta hizi unaonyesha kuwa sehemu hii ni maabara ya kufunzia kompyuta.

Kompyuta zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza kila mmoja ikiwa na skrini inayoonyesha picha sawa na nyingine. Chumba kinaonekana kuwasafi na kilichoandaliwa kwa uangalifu. Kinatoa taswira ya maabara ya kompyuta au darasa la tehama . Pembeni kuna screen moja kubwa ambao pia inaonyesha picha ile ile kama kwenye skrini za kompyuta ndogo.

Kuna viti viwili vya plastiki na kimoja cha mbao vinavyaonekana. Kompyuta zimepangwa juu ya meza kwa mpangilio mzuri, unaoonyesha utaratibu na matumizi rasmi. Chumba hiki pia kina ubao mweupe wakisasa unaoonyesha kuwa ni sehemu ya kujifunzia au kufanyia kazi ya kielimu.

Wanafunzi tofauti tofauti wakiwa wamevalia sare za rangi tofauti kama vile kijivu ,nyeupe na ya kijani kibichi. Wamekaa ndani ya ukumbi wa mkutano wakiwa wameketi kwenye viti vyekundu kwa shughuli za kimasomo.

Mwanaume anaonekana kuwa mtulivu, na makini, katika shughuli yake ya masomo. Amezungukwa na rafu zilizojaa vitabu. Mazingira haya, yanaonekana kuwa matulivu, yakiashiria ni maktaba.

Kuna watu aina mbalimbali waliokaa kando kando ya meza ambazo zimetengenezwa kwa ustadi na umaarufu mwingi. Mataa ndani ya chumba hichi yamewaka vizuri. Mpangilio waliokaa nao unaonyesha kuwa wamo katika mkutano.

Kuna vitanda viwili vya gorofa ambavyo vimetengenezwa na chuma vinavyoonekana. Vina magodoro ya rangi ya samawati na vimetandikwa na shuka ambayo ina mchanganyiko wa rangi nyeupe na samawati. Mtu mmoja anaonekana amekalia katika kitanda kimoja.

Kuna kabati kubwa ambalo limegawanishwa katika sehemu mbili ya kusomea, kila sehemu ikiwa na kiti chake cha rangi nyeusi na mataa yaliyowaka vizuri. kando kidogo kuna kitanda cha chuma cha ghorofa ambacho kinaonekana

Vitanda vya gorofa vimetengenezwa kwa chuma na vimetengenezwa kwa ustadi. Vimepangwa vizuri na vimetandikwa kwa shuka zinazofanana zikionyesha usafi na mpangilio mzuri. Hii inaonyesha mazingira ya kisasa na ya kupendeza ambapo vitanda vimewekwa kwa namna inayovutia na ni rahisi kwa matumizi.

Chumba kina vitanda viwili kimoja kimetandikwa kwa shuka nyekundu na kingine kwa shuka nyeupe, katikati ya vitanda hivi kuna meza mbili ndogo pamoja na viti vinavyowezesha matumizi ya kawaida kama kusomea na kueka vitu . Dirisha la chumba hiki limefunguliwa kuleta mwangaza na kulifanya chumba kuonekana na mwonekano wa kuvutia.

Hawa ni wanadada ambao wanacheza mpira wa soka. Mwanadada ambaye amevaa sare ya njano anaonekana kuonyesha umaarufu wake kwa kudhibiti ngoma huku mpinzani wake ambaye amevaa sare nyeupe akijaribu kumkaba.

Basi la rangi ya njano lenye maandishi yasemayo school bus linaonekana likiwa limeegeshwa nje, kumaanisha hili basi ni la shule. Kando kidogo kuna magari ya kibinafsi ambayo yameegeshwa karibu nalo.

Maua yamepangwa kwa ustadi ndani ya chupa iliyowekwa juu ya meza. Kitanda kimetandikwa kwa kitambaa safi chenye rangi ya nyeupe na nyekundu, kikitoa mwonekano wa kuvutia na wa heshima. Juu ya kitanda, mito ya rangi nyekundu imewekwa na imeleta mvuto wa kipekee, na kutoa hisia ya upendo na ukarimu.

Kuna kompyuta mingi zenye rangi nyeusi, ambazo zinaonekana zimepangwa kwa njia maalum juu ya meza. Chumba hiki kinaonekana kuwa na mwangaza mwingi kutokana na madirisha makubwa ambayo yamefunguliwa.

Kuna mwanaume mmoja na wanawake wawili, ambao wanaonekana kushirikiana kwa umakini na uangalifu katika kukata nyama vipandevipande vidogo. Umoja wao unadhihirisha kuwa huenda wanatayarisha chakula cha sherehe fulani.

Mvulana amebeba kitabu mkono wake wa kushoto huku akiwa amebeba begi mgongoni. Anaonekana kutafuta mojawapo ya kitabu kwa umakini kwenye rafu za vitabu maktabani.

Mwalimu anaonekana akielekeza wanafunzi katika shughuli ya kupanda miti ambapo kila mwanafunzi ana mti mkononi mwake tayari kwa kupanda. Shughuli hii inaonyesha kujitolea kwa walimu na wanafunzi katika kukuza mazingira.

Watu wanaonekana wakiwa katika hali ya mchezo wa vuta nikuvute. Kando kidogo hema na viti vya rangi nyeupe vinaonekana. Watu wengine wanaonekana wakiwa wamekaa na wengine wakitazama mchezo huu.

Mwanamke na mtoto mchanga wanaonekana wakitabasamu Kwa furaha. Mwanamke anamsaidia mtoto kusoma Kwa upole, utulivu na upendo, unaonekana wazi katika mwonekano wake. Mazingira yanaowazunguka ni tulivu, yakitoa hali ya amani na mkazo wa kujifunza Kwa upendo na umakini.

Watu wawili wanaonekana wakiwa darasani. Mwanume na mwanamke, wote wenye asili wa rangi ya nyeupe. Mwananume anaonekana akimwelekeza jambo kwa utulivu akionyesha ishara au wakikuzungumza, huku mwanamke akiandika kwa makini kwenye kitabu chake. Mazingira hayo yanaonyesha kuwa ni sehemu ya kujifunzia yenye utulivu na umakini wa masomo.

Watu wawili wanaonekana, mwanamke na mtoto wa kiume, wote wenye asili ya rangi nyeupe. Mwanamke ametabasamu kwa upole huku akimfundisha mtoto kusoma kwa kutumia vidole, ishara kuwa wanatumia njia mbadala ya kujifunza. Mtoto anaonekana kuwa na changamoto ya kuona, lakini anajitahidi kushirikiana kwa makini, katika mafunzo hayo.

Watu watatu wamekaa pamoja kwa furaha: mwanamke mwenye asili ya rangi nyeusi na mwanamke mwingine pamoja na mtoto mwenye asili ya rangi nyeupe. Wanawake wote wawili wameshika mikono ya mtoto katikati, na wote wametabasamu kwa furaha. Wakionekana kufurahia wakati wao pamoja kwa upendo na mshikamano.

Mwanamke mmoja ameketi kwa utulivu. Amevalia nguo ya rangi nyekundu na anatazama kompyuta yake ya mkono iliyo mbele yake kwa makini huku akiwa na tabasamu la kuridhika. Pembeni kuna vitabu vichache na mazingira yanatoa taswira ya sehemu tulivu ya kujisomea au kufanya kazi ya kielimu.

Kuna watu wanne ambao wanaonekana wamo katika mazungumzo. Watatu wana asili ya rangi nyeupe na moja nyeusi huku msichana mmoja akiwa amekalia kiti cha magurudumu. Kando kidogo kuna vitabu ambavyo vimepangwa kwa ustadi maalumu kwenye rafu ya mbao.

Msichana mdogo anaonekana akisoma kitabu chenye jalada la rangi ya waridi kwa furaha kubwa. Amevaa shati ya rangi ya manjano na kubeba begi mgongoni mwake ishara kwamba huenda ametoka shule au anaelekea kusoma. Amevaa miwani kuashiria kuwa ana changamoto ya macho.

Wanaume wanne wanaonekana wakiwa kwenye mahojiano na mmoja wao anaonekana kutumia lugha ya ishara kuwasiliana. Kompyuta ya mkononi imewekwa juu ya meza ikionyesha kuwa wanatumia teknolojia kwa ajili ya kazi hiyo.

Kuna mwanamke na mvulana mdogo ambao wanaonekana wakewa katika hali ya mazungumzo. Mvulana huyo anaonekana amevaa kifaa cha kumsaidia kusikia masikioni pake huku akitabasamu kwa furaha.

Kuna watu tofauti ambao wanaonekana, wenye asili ya rangi nyeupe huku vitabu vikiwa vimeekwa juu ya madawati yao. Mmoja wao anaonekana kutumia lugha ya ishara kwa mawasiliano. Pembeni, kuna ubao wa rangi nyeusi ulio na maandishi ambayo haionekani.

Mtoto mdogo mwenye ulemavu wa kutembea ,anaonekana akitabasamu kwa furaha akiwa ameketi kwenye kiti mwendo. Uso wake umejaa matumaini na furaha ya kweli akitoa ishara ya nguvu ya ndani licha ya kuwa na changamoto anazokumbana nazo.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwaeleza watoto hadithi kwa utulivu na upendo. Watoto wamekaa wakimsikiliza kwa makini huku nyuso zao zikionyesha shauku na furaha. Kando ya mwanamke huyu kuna mbwa wa rangi nyeupe aliyeketi kwa utulivu. Mandhari na eneo hili linafanana na maktaba kwani kuna rafu za vitabu na mazingira ya kina yanayoendana na usomaji na kujifunza.

Kuna mwanamke na mtoto msichana wenye asili ya rangi nyeupe ambao wanaonekana. Huku mwanamke akionekana kumtazama na kumwonyesha mtoto jinsi ya kuchora kwa umakini mno.

Kuna watu watatu, mwanamke mmoja na watoto wawili ambao wanaonkeana wamekaa. Mwanamke anaonekana akiwafunza ishara za mkono huku mtoto msichana akitazama kwa umakini na kuiga kila ambacho anakitazama.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa ametulia kwa umakini akisoma kitabu alichokishikilia kwa mikono yake. Uso wake unaonyesha umakini wa kujitolea kwa kile anachosoma. Pembeni yake, kuna rafu ya zambau zilizojaa vitabu mbali mbali, vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri.

Mwanamke na mtoto wenye asili ya rangi nyeupe wanaonekana kuwa katika hali ya furaha. Mwanamke anaonekana kumfundisha mtoto huyu kutabasamu. Na uso wa mwanamke umejaa furaha, akiangalia mtoto kwa upendo na kujivunia kumfundisha tabia nzuri.

Wanawake wawili wanazugumza kwa ukaribu. Mmoja wao akiwa ametabasamu kwa furaha huku akitumia mikono yake ili kuelezea jambo kwa ishara. Mwenzake anamtazama kwa umakini akionekana kusikiliza kwa umakini na mshikamano.

Watu wanne wenye asili ya rangi nyeupe wamekaa pamoja, wakiwa katika mazungumzo ya kitaaluma au kujifunza, mmoja wao anatumia ishara kuelezea jambo kwa makini huku wakiangalia kompyuta ya mkononi iliyo mbele yake na wenzake watatu wakimsikiliza kwa makini wakionyesha ushirikiano na umakini katika kujadili au kujifunza jambo muhimu.

Kuna watu wawili ambao wanaonekana, mwanamke mmoja mwenye asili ya rangi nyeusi na mtoto mchanga mvulana mwenye asili ya rangi nyeupe huku wakiwa wanatabasamu wakiangalia skrini ya kompyuta ambayo imewekwa mbele yao. Mtoto huyu anaonekana kuwa na ulemavu huku akiwa amekalia kiti cha magurudumu.

Kuna mwanamke na mwanaume wenye asili ya rangi nyeupe, wanaoonekana wakitabasamu kwa furaha. Mwanamke anaonekana akimsaidia mwanaume huyu kusoma, huku akiwa ameshikilia kalamu mkononi mwake na kitabu kikiwa kimewekwa juu ya meza.

Kuna mtoto mvulana mwenye ulemavu, hasiye na mikono. Ameketi kwa utulivu mbele ya kompyuta akitumia miguu yake kwa ustadi mkubwa kuedesha kifaa hicho. Amevalia shati ya rangi nyeupe na suruali ya samawati.

Watoto wanne wenye asili ya rangi nyeupe wamekaa chini. Watatu kati yao wakiwa makini wakicheza kwa furaha na ushirikiano. Mandhari inaonyesha kuwa ni sehemu ya kuwafundishia watoto au darasa la awali lililowekwa kwa ajili ya mafunzo.

Mwanamke mwenye asili ya rangi nyeupe anaonekana akiwa anatumia mikono yake kwa ustadi mkubwa kana kwamba anatafsiri au anafundishwa lugha ya ishara. Uso wake umejaa umakini, na hisia akitazama moja kwa moja mbele kama anawasiliana na kundi au mtu anayemuelewa kwa kutumia lugha ya ishara.

Kuna mwanamke na mtoto mdogo wenye asili ya rangi nyeupe, wameketi pamoja. Mwanamke anaonekana akimfunza mwanawe jambo fulani. Wote wawili wanatazama kwa umakini mkubwa, ishara ya kuwa wanaingiliana katika shughuli ya kujifunza.

Mkono wa mwanaume unaonekana ukiwa umetumika kusoma kupitia sistemu ya maandishi ya vidole, akitumia vidole vyake kugusa alama zilizochongwa kwenye uso wa kifaa cha kusoma. Hii inamaanisha kuwa mtu huyo ana ulemavu wa macho na anatumia njia hii kumwezesha kupata taarifa

Kuna mwamume na mwanamke wanaonekana. Mwanaume anaonekana kutumia mikono yake kwa kusoma ishara kuwa ni kipofu. Kando kidogo kuna vitabu vilivyopangwa kwa mpangilio maalum kwenye rafu za mbao.

Kuna watoto wawili wenye asili ya rangi nyeupe ambao wanaonekana wakiwa katika hali ya kucheza. Miguuni wamevalia miguu bandia kuonyesha wana ulemavu wa miguu.

Mwanamme mwenye asili ya rangi nyeusi amevaa shati nyeupe. Mikono yake ikiwa juu akishirikiana maneno kwa ishara kwa ustadi na kujiamini. Mbele yake, mwanamke mwenye asili ya rangi nyeupe, akiwa na nywele za hudhurungi zilizofungwa nyuma, anajibu kwa tabasamu pana huku mikono yake ikihama kwa kasi. Naolingana na majibu ya ishara.